Mtu huyu anakamua ng'ombe wa maziwa ndani ya banda. Maziwa yanamiminika moja kwa moja kwenye ndoo ya chuma. Ikiwa ni sehemu ya shughuli za kilimo cha mifugo.

Mkulima yuko shambani akivuna mzinga wa ndizi kutoka kwenye mti wa mgomba amevaa buti za mvua na anatumia fimbo kuushusha mzinga huo huku akiwa katikati ya mashamba ya migomba iliyo stawi vizuri. Hii ni shughuli ya kilimo cha ndizi.

Wafugaji wanakamua ng'ombe wa maziwa kwa kutumia mashine maalum za kukamulia. Ng'ombe wamesimama kwenye banda lililofunikwa. Na maziwa yanaelekezwa kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Hii ni shughuli ya kisasa ya uzalishaji wa maziwa.

Hili ni zoezi la kukamua maziwa kwa kutumia kifaa cha kisasa cha umeme, ngombe ameandaliwa vizuri kwa usafi na mkamuaji amevaa glavu, ishara ya kuzingatia usafi na teknolojia katika ufugaji wa kisasa.

Haya ni mimea ya mahindi iliyoota vizuri kwenye shamba lenye udongo wenye rutuba. Mahindi haya yako katika hatua za awali za ukuwaji na yanaonekana kuwa na afya njema yakiwa yamepandwa kwa mistari na mazingira yazungukwa na miti.

Mkulima mwenye furaha anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo kikubwa cha chuma kwenye bakuli kubwa, huku vyombo vingine vya kuhifadhia maziwa vikiwa vimepangwa nyuma. Hii inaashiria shughuli ya ukusanyaji au usambazaji wa maziwa katika eneo fulani.

Ndama wawili wanapitia kwenye bafu la kunyunyiziwa dawa ya kuua kupe na wadudu wengine. Njia ya chuma yenye bomba la maji inaonekana ikiendesha mchakato wa kunyunyizia ikiwa ni sehemmu ya utunzaji wa mifugo katika shamba au malisho.

Wafugaji wawili wanaosha ng'ombe kwenye eneo maalum la kuogesha mifugo. Maji yanamwaga kwa nguvu kutoka kwenye bomba huku mmoja akipiga mswaki mgongoni mwa ng'ombe. Hii ni sehemu ya kuhakikisha usafi na afya ya mifugo.

Kituo cha ukusanyaji wa maziwa ambapo wanaume wawili wanamimina maziwa kwenye vyombo vikubwa vya chuma. Vyombo vingi vya kuhifadhia maziwa vimepangwa mbele ya duka lenye rangi ya kijani. Mizani wa kupima maziwa unaonekana juu ya mlango. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kilimo na ufugaji.

Watu wanatayarisha maziwa yaliyogandishwa kwa kutumia chujio na vyombo vya plastiki, maziwa yanamwagwa kwenye vijisahani ya kuchuja na kuwekwa kwenye sinia. Hii ni sehemu ya mchakato wa usindikaji wa maziwa katika mazingira ya jamii au nyumbani.

Wanawake wanashirikiana katika maandalizi ya chakula wakichuja au kukagua maziwa yaliyoganda, kwenye vyungu vidogo vya plastiki. Wanawake hao wamevalia mavazi ya kiafrika, na wanaonekana kuwa katika mazingira ya kijijini au jamii ya shambani. Hii ni shughuli ya kijamii au ya kikundi cha wanawake wa kijiji.

Mwanaume huyo amevaa mavazi ya kazi akimkamua ng'ombe ndani ya banda. Anaweka maziwa kwenye bakuli la plastiki huku ng'ombe akiwa ametuliaHhii ni shughuli ya kilimo cha mifugo inayolenga uzalishaji wa maziwa.

Hii ni mikongo mingi ya ndizi mbichi zilizokatwa tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Ndizi hizo zinaonekana kuwa katika hali nzuri na ziko kwenye sehemu yenye majani yaliyokauka.

Mkulima aliyevaa shati la buluu na kofia nyeupe, anahudumia zao la ndizi shambani, anaonekana akifungua au kukagua kiroba kinachofunika shala la ndizi. Hatua inayolenga kulinda ndizi dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa, Mazingira yanaonyesha shamba lenye mimea mingi ya ndizi.

Huu ni mkono wa mtu ukiangalia jani la mmea wa mahindi lilio adhiriwa na wadudu au magonjwa. Majani yenye mashimo na michibuko ishara uharibifu wa mashabulizi ya wadudu kama viwavi jeshi au magonjwa ya mimea.

Mzabibu wa migomba ukiwa na mkungu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kimbichi. Migomba hiyo ina majani mapana ya kijani. Ikionyesha kuwa mimea iko katika hali nzuri ya ukuaji.

Hapa ni soko la ndizi mbichi ambapo ndizi zimepangwa kwa wingi tayari kwa mauzo au usafirishaji. Kuna malori mawili ya kupakia ndizi na watu wanaondesha shughuli za soko. Mazingira yanaonyesha ni eneo la kilimo na biashara ya ndizi.

mfugaji amevaa mavazi ya kinga akimnyunyuzia ng'ombe dawa kutumia pampu ya mgongoni ya aina ya farmet zoezi hili linafanyika ndani ya banda la mifugo na linalenga kuzuia au kutibu wadudu kama kupe na nzi wanaoadhiri mifugo

Mwanamume huyu yoko sokoni akibeba mikungi mingi ya ndizi mabichi. Mazingira yanayoonyesha shughuli za kilimo na biashara ya mazao. Huku watu wengine wakionekana wakihudhuria shughuli hizo sokoni.

Haya ni maziwa yaliyo gandishwa au jibini, kwenye chujio la plastiki la kijani. Yakichujwa ili kutoa maji ili baadae ikaushwe na kuweza kutumika.

Wakulima wako sokoni au eneo la kuuza ndizi. Kuna mikungu mingi ya ndizi mbichi imepangwa chini na watu wanaonekana wakichambua au kuandaa ndizi hizo kwa ajili ya kuuza. Mandhari ya ardhi nyekundu inaashiria eneo la mashambani.

Mmea wa mahindi umeshambuliwa na ugonjwa au wadudu. Ngozi la mahindi limeharibika vibaya na linaonekana kuwa na rangi nyeusi ishara ya kuoza, kuadhiliwa na fangasi au mashambulizi ya wadudu hali hii inaeza kusababisha upotevu wa mazao shambani.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya usafi na kofia ya kinga anachukua sampuli ya maziwa kutoka kwenye mtungi wa chuma. Anafanya kazi katika kituo cha ukusanyaji au usindikaji wa maziwa, hatua muhimu katika mnyororo wa dhamani wa maziwa.

Chombo cha kikapu cha asili kilichotengenezwa kwa mikono kikishikilia maziwa mgando. Kikapu kimewekwa juu ya pipa na kinatumika katika shughuli za jadi za kuhifadhi au kuchakata maziwa.

Mtaalamu wa maabara amevaa koti jeupe , glavu za buluu barakoa na kofia ya usafi , anafanya uchunguzi au maandalizi ya sampuli ya maziwa au kemikali kwenye maabara ya kisasa ,anafanya kazi kwa umakini mkubwa katika mazingira safi ya maabara.

Mwanaume na mwanamke wanamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha plastiki cha kijani hadi kwa sufuria kubwa ya chuma. Wanaonekana kushirikiana katika kazi ya kuandaa au kusidika maziwa nje ya jengo karibu na mlango wa jikoni au sehemu ya biashara.

Hili ni shamba la mahindi yaliyo adhirika na wadudu au magonjwa. Majani ya mimea yana mashimo na alama za ulaji. Dalili ya uwepo wa wavijeshi au wadudu waharibifu. Hali hii inaashiria changamoto katika uzalishaji wa mazao na yanahitaji hatua za haraka za kudhibiti wadudu.

Mhudumu amevaa koti jeupe akielezea kwa ufasaha kuhusu bidhaa au vifaa vya maziwa kwa kikundi cha watu waliosimama mbele ya banda la Kenya Dairy Board , kuna vifaa mbalimbali mezani vinavyohusiana na usindikaji au uchunguzi wa ubora wa maziwa.

Mfugaji huyu amevaa koti la buluu na buti nyeusi, akimwagilia dawa au maji ng'ombe walioko kwenye zizi la mbao, kwa ajili ya usafi au kinga dhidi ya wadudu na magonjwa.

Mimea ya migomba iko ndani ya chupa cha kijani. Migomba hii inaonekana kuwa na afya nzuri na imepandwa kwa mpangilio mzuri ili kulindwa dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu.

Mkulima huyu yuko shambani kwa ajili ya kukagua au kuvuna ndizi kwenye mimea au migomba. Mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na kilimo hai.

shamba la migomba iliyopandwa kwa mstari iliyosawa likiwa katika hali nzuri ya ukuaji. Mimea inaonekana yenye afya na udongo umetunzwa vizuri. Inaashiria kilimo cha kisasa chenye matumizi ya umwagiliaji.

Mkono wa mtu unashikilia mgomba wa ndizi zenye rangi tofauti kuashiria hatua mbali mbali za uhifadhi. Baadhi ya ndizi ni za kijani zingine za manjano na nyingine tayari zimeivaa vizuri. Picha inaonyesha mavuzo sahii ya ndizi katika mazingira ya kijijini.

Hii ni miti ya migomba ikiwa imekua katika mazingira ya kijani kimbichi. Inaonekana kuwa kwenye eneo la misitu au shamba la ndizi. Majani yake ni marefu na mapana yakionyesha ustawi mzuri wa mimea hiyo.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wa maziwa wanakula nyasi kwenye shamba. Nyasi zimewekwa ndani ya tairi kubwa la tractor lililotumika kama hifadhi ya chakula, nyuma kuna banda la mbao na mazingira ya kijijini.

Wanaume wawili wakiwa na pikipiki zilizobeba mitungi mikubwa ya maziwa. Wakionekana kuwa katika shughuli ya kusambaza maziwa kwenye mtaa wa makazi. Mbele kuna mtungi mkubwa wa maziwa ukiashiria usafirishaji wa maziwa kutoka kwa wakulima hadi sokoni au kiwandani.

Banda hili ni la kisasa lenye ng'ombe wengi na maziwa wakila nyasi zilizowekwa kwenye mabanda yao huku wanaume wawili wakitembea kulikagua. Banda lina paa la chuma na mwangaza wa kutosha.

Mwanamke huyu yuko shambani akimenya mahindi mabichi, ameweka mahindi yaliyomenywa kwenye chombo kilichotengenezwa kwa majani ya mgomba huku akiwa katikati ya mashamba ya migomba. Ishara ya shughuli ya kilimo vijijini.

Hiki ni mashine ya kukamua maziwa kutoka ng'ombe. Maziwa hukusanywa moja kwa moja kwenye mitungi mikubwa ya plastiki kupitia mfumo wa bomba mfumo huu ni wa kisasa na husaidia kuongeza ufanisi na uzalishaji wa maziwa.

Hiki ni jibini likichujwa kwa kutumia kitambaa maalum cha kuchuja, kikiwa kimewekwa juu ya bakuli. Pembeni kuna sufuria yenye maziwa yaliyochemshwa na kuganda. Hatua ya awali katika utengenezaji wa jibini nyumbani.

Hili ni shamba la migomba lilo stawi vyema. Likiwa na mikungu mikubwa ya ndizi za kijani. Udongo unaonekana kuwa na rutuba ya miti ya migomba imepangwa kwa mistari, ikionyesha kilimo bora cha kisasa.

Sufuria kimejaa maziwa yaiyogandishwa, yanayofanana na mtindi au maziwa yaliyopata mgando, inaonekana kuwa sehemu ya mchakato wa kutengeneza maziwa lala au siagi ya kienyeji.

Mwanamke yuko shambani amesimama karibu na mzinga mkubwa wa ndizi mbichi uliokomaa kwenye mti wa mgomba, amevaa aproni ikiashiria kuwa anajishugulisha na kilimo au uvunaji wa mazao. Mazingira haya yanaonesha kilimo cha ndizi kama chanzo cha kula au kipato.

Hawa ni wanaume watatu wakiwa shambani wakihesabu au kupanga ndizi mbichi zilizowekwa juu ya majani ya migomba. Mazingira yanadhihirisha kuwa ni eneo la kilimo cha ndizi na shughuli hio inaonekana kuwa ya maandalizi ya kuuza au kusafirisha mazao sokoni.

banda la kisasa la ng'ombe wa maziwa ,ng'ombe wampangwa kwenye zizi lenye sehemu mbili ya kulishia na kila upande kuna ng'ombe walowekwa kwa mpangilio mzuri katikatika kuna njia ya kupita huku chakula kikiwa kimewekwa kwenye corridor ya kulishia banda hili lina paa na vyuma vya kuzuia ng'ombe kutoka likiwa safi na limejengwa kwa ustadi kwa ajili ya uzalishaji bora wa maziwa

shamba ya migomba yenye ndizi zilizoiva vizuri, migomba zimepangwa kwa mistari na mazingira yanaonekana kuwa ya rotuba na yanayotunzwa vyema yakionyesha kilima bora cha ndizi kijijini

Haya ni mahindi yaliyokatwa na kunyongwa kwenye kamba ndani ya nyumba ya mbao kwa ajili ya kukaushwa, pia kuna chupa ya plastiki ya rangi ya njano iliyowekwa kwenye rafu ya mbao. Mazingira haya ni ya kijijini na yanaonyesha njia jadi ya kuhifadhi nafaka.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha kukusanya maziwa katika mashine ya kukamua ngombe maziwa yanaonekana yakiwa ndani ya chombo cha plastiki yenye vipimo vya kiasi ambacho kimeunganishwa na mabomba ya rangi tofauti kwa ajili ya kuvuta maziwa moja kwa moja kutoka kwa ngombe hii ni teknolojia ya kisasa ya ufugaji wa maziwa .

Mwanamke huyu amesimama kwenye shamba la migomba, akiwa katikati ya mibaa yenye afya na iliyokomaa. Mazingira yanaonyesha shughuli za kilimo katika eneo la kijijini huku udongo ukiwa umelimwa vizuri kuzunguka migomba.

Mikungu ya ndizi mbichi zimepakiwa juu ya gari kwa ajili ya kusafirishwa. Ndizi hizo zimefunikwa kwa majani ya mgomba ilikuzuia jua kali na kulinda mazao wakati wa usafiri. Hii ni sehemu ya shughuli za kilimo na biashara ya ndizi.

Kikundi hiki cha viongozi waliovaa makoti meupe na kofia wanakitembelea kituo cha usindikaji maziwa. Afisa aliyevaa shati la rangi ya waridi anawaelezea kuhusu mchakato wa kuchuguza au kusafisha maziwa kwenye kifaa maalum.

Hii ni bodaboda barabarani iliobeba mitungi mikubwa ya maziwa pande zote, ikiashiria usafirishaji wa maziwa kutoka shambani hadi sokoni au kituo cha kukusanyia. Dereva amevaa kofia ya usalama na barabara ina magari mengine yanayotumia njia.

Mtu ameshika ndizi zilizoharibika kwa ukungu mweupe ishara ya kuoza au kushambuliwa na fangasi. Hali inayofanya ndizi hizo zisifae kwa matumizi ya mwanadamu.

Huyu ni mfanyakazi wa kiwanda cha maziwa akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa kwenye chombo cha kuchakata. Pembeni kuna wanaume wengine wakisaidia kushukisha mitungi ya maziwa kutoka kwenye gari. Hii inaonyesha shughuli ya ukusanyaji na uchakataji wa maziwa.

Ndizi mbili zilizoungana pamoja upande mmoja, zikiwa zimewekwa juu ya uso ambao ni rangi ya cream . Ndizi hizo zinaonekana kuwa zimeiva na tayari kuliwa wakati wowote.

shamba lina migomba iliyokomaa na kutoa ndizi. Mazingira ni ya kijani kimbichi na kuna njia ya udongo inayopita katikati ya mimea. Shamba linaonekana kuwa na utunzaji mzuri.

Mkulima yuko shambani katikati ya migomba akiwa amefurahia mavuno ya ndizi. Mbele yake kuna vishada vikubwa vya ndizi mbichi ishara ya mafanikio ya kilimo. Mandhari inaonyesha mazingira ya kijani kimbichi na hali nzuri ya kilimo cha ndizi vijijini.

Mkungu wa ndizi mbichi ukiwa bado umetundikwa kwenye mgomba. Majani makubwa ya kijani yanauzunguka mkungu huo yakionyesha kuwa ndizi hizo bado ziko shambani na zinaendela kukua kwa hali nzuri.

Shamba hili la migomba lemye majani mengi ya kijani kimbichi yanaonesha afya njema ya mimea hiyo chini ya anga ya bluu lenye mawingu machache.

Mshikaki wa ndizi tano zilizoiva. Ndizi hizo ni za rangi ya majano na zinaonekana kuwa safi na tayari kuliwa. Ni tunda lenye virutubisho vingi na linaweza kuliwa moja kwa moja au kutumika kupika vyakula mbalimbali.

Mwanamke huyu anatabasamu akiwa shambani kati ya mimea ya mahindi na maharagwe, anaonekana kufurahia shughuli za kilimo, ishara ya kujitolea na uzalishaji wa chakula mashinani.

Wanawake wa kijijini wanachuja na kugawa maziwa kwenye vyombo mbalimbali vya kienyeji, wanavaa mavazi ya kitamaduni na shughuli hii inaonekana kufanyika nje ya nyumba ya udongo, mazingira yanadhihirisha mshikamano na kazi ya pamoja ya kijamii.

Soko la wazi lenye wauzaji wa ndizi. Watu wamekaa na kusimama karibu na mikungu mingi ya ndizi zilizopangwa chini, huku wengine wakionekana wakihudumu au kufanya biashara. Mazingira yanaonyesha shughuli mingi za kilimo, na biashara ya ndizi.

Mwanamke huyu amevalia sare ya kazi akimwagilia dawa ng'ombe kwa kutumia pump ya kunyunyuzia. Anaonekana yuko kwenye mazingira ya mashambani akiwa karibu na kizimba cha chuma kilichozuia ng'ombe. Hii ni shughuli ya kawaida ya kudhibiti kupe au wadudu wengine kwa ajili ya afya ya mifugo.

Shamba lenya mimea ya migomba michanga ilipandwa kwa mpangilio mzuri. Ardhi inaonekana kufyekwa na kutunzwa vyema. Na mimea iko katika hatua ya ukuaji. Hii ni dalili ya kilimo cha kisasa cha ndizi.

Ng'ombe wa maziwa wako ndani ya banda la kisasa. Baadhi yao wanasimama karibu na birika la maji safi huku wengine wakiwa wametulia chini. Banda hilo linapaa la chuma na mwanga wa kutosha kwa ajili ya mazingira bora ya kufuga.

Hili ni banda la ng'ombe lililotengenezwa kwa bao na paa la abati. Ndani ya banda kuna ng'ombe naoa kunywa maji kutoka kwenye kidimbwi cha zege. Huku karibu kuna madumu ya plastiki ya kuhifadhia maji. Mazingira ni ya mashambani yenye nyasi kavu na miti ya porini.

Mfanyakazi wa kituo cha ukusanyaji wa maziwa amevaa koti laabluu na glavu na barakoa. Anamiminna maziwa kwenye chombo cha kuhiifaadhia. Anafanya kazi katika mazingira safi na kitaalamu karibu na tanki kubwa ala kuhifadhi maziwa. Hii ni sehemu ya mchakato au ukusanyi na usambazi wa maziwa kutoka kwa wakulima.

Watu hawa watatu wamevaa mavazi ya usafi, makoti nyeupe, kofia za nywele na buti za mpira, wakiwa ndani ya chumba safi. Wawili wamesimama wakifanya kazi kwenye mashini ya chuma inayoweza kuwa ya kuchakata maziwa au bidhaa nyingine za kilimo huku mmoja ameketi kando akitazama kwa makini. Hii inaonyesha shughuli ya usindikaji wa chakula au mafunzo ya kilimo bora.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zikiwa zimepangwa kwa wingi, huenda sokoni au kwenye banda la kuhifadhi mazao tayari kwa kuuza. Ndizi hizo zinaonekana kuwa katika hali nzuri na zenye afya.

Watu hawa wanahusika katika shughuli ya mifugo, wakiwaelekeza ng'ombe kupitia kizimba cha matibabu au ukaguzi. Inaonekana kuwa ni sehemu ya huduma za afya ya mifugo au zoezi la chanjo kwa ng'ombe.

Hili ni rundo kubwa za nyasi zilizokatwa na kufungwa kwa mfumo wa mabalasi, zimepangwa ndani ya gala au banda maalumu. Nyasi hizi hutumika kama chakula cha mifugo kama ng'ombe, mbuzi au farasi.

Mwanamke anaosha ng'ombe kwa kutumia bomba la maji ndani ya banda la mifugo. Ng'ombe wengine wanaonekana wakiwa wamefungwa karibu wakipumzika au wakila. Hii ni shughuli ya usafi wa mifugo inayosaidia kudumishaa afya na ustawi wa wanyama shambani.

Kijana huyu yuko chini ya ng'ombe akikamua maziwa kwa kutumia mikono yake. Ana kofia nyekundu na ameketi ndani ya banda la kienyeji lilotengenezwa kwa miti. Chini kuna chombo cheupe kinacho kusanya maziwa.

Hawa ni ndama wa maziwa aina ya Friesian wakiwa ndani ya banda safi la mifugo. Wamefungwa kwenye uzio wa chuma wakionekana wenye afya njema. Hii ni sehemu ya shughuli za ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Ng'ombe amelala chini kwenye nyasi za kijani. Huenda akiwa ni mgonjwa au amekufa. Hali hii inaeza kuwa ishara ya ugonjwa wa mifugo unaohitaji msaada wa daktari wa mifugo maramoja.

Sehemu ya mashambani yenye miti ya migomba ya ndizi na paa za mabati. Kuna kipande cha ardhi ya kijani na paa moja limeanguka chini. Huenda kutokana na upepo mkali au dhoruba. Mazingira yanaonyesha eneo la kijijini lenye shughuli za kilimo.

Soko la matunda limejaa ndizi mbivu na mbichi zilizoning'inizwa juu pamoja na matunda mengine mengi kama maapulo, machungwa na nyanya yaliyopangwa kwa wingi. Hii inaashiria mazingira ya soko lenye bidhaa safi za kilimo na chakula cha afya.

Hapa ni shamba penye udongo mwekundu, miti ya migomba na mimea mingine ya kijani kibichi, anga ni ya buluu na kuna mawingu meupe, ikionyesha hali nzuri ya hewa na mazingira mazuri ya kilimo.

Kijana amesimama karibu na ng'ombe kadhaa walioko chini ya klibanda cha miti mashambani. Mbele yao kuna marundo ya mbaki ya mimea pengine nimajani ya mahindi au miwa yanaotumika kama chakula cha mifugo. Mazingira yanaonesha eneo la kijini lenye miti na shughuli za ufugaji.

Mwanamume anashika ndizi mbili. Moja ikiwa imekomaa na nyingine ikiwa bado ni mbichi. Pembeni yake kuna kundi la ndizi mbichi juu ya meza na anaonekana kuwa katika mazingira ya ndani labda jikoni au sebuleni.

Ng'ombe wanakula takataka kwenye eneo la kutupia takataka. Taka hizo ni pamoja na plastiki, karatasi na mabaki ya chakula. Hali ambayo ni hatari kwa afya ya wanyama na mazingira. Hii ni ishara ya ukosefu wa usimamizi bora wa taka na hatari ya uchafuzi wa mifugo.

Mkulima huyu amesimama kando ya mzigo mkubwa wa ndizi mbichi zilizovunwa. Anaonekana shambani kati ya miti ya migomba akitazama kamera kwa tabasamu la kuridhika, ishara ya mavuno mazuri.

Mwanamke huyu yuko sokoni akiuza ndizi zilizoiva. Ndizi zimepangwa juu ya meza au troli na kuna kikapu cha plastiki pembeni. Watu wengine wanaonekana kwa mbali wakiwa wanapita katika eneo la soko la wazi. Mazingira yanaonesha kuwa ni mtaa wa jiji lenye shughuli nyingi.

Mwanamke anakamua ng'ombe kwa mikono na kumwaga maziwa kwenye ndoo ya plastiki ya rangi ya blue . Ng'ombe amefungwa kwa kamba na tukio linafanyika kwenye mazingira ya kijijini. Hii ni shughuli ya kawaida ya ufugaji wa maziwa.

Shada la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani iliyokolea, likiwa limening'inia kwenye mgomba ulio na majani mapana ya kijani. Ndizi hizi bado hazijakomaa na zinaonekana kuota vizuri kwenye mazingira ya kijani kibichi.

Mkulima anashika na kuchunguza mahindi yaliyokaushwa, yaliyowekwa chini kwa ajili ya kuhifadhi au kuuza. Hii ni sehemu ya shughuli za kilimo vijijini.

Mfungaji amevaa glavu akiwa tayari kufanya uchunguzi la ndume wa ng'ombe kwa njia ya daktari. Anaonekana akiwa katika mazingira safi ya banda la kisasa la mifugo huku akiwa amevaa buti jeupe kwa usafi na usalama wa kazi.

Shamba lina mimea ya migomba pamoja na mimea mingine michanga inayoota katikati. Udongo unaonekana kavu lakini mimea inastawi vizuri chini ya anga lenye mawingu meupe.

Mikunga mingi ya ndizi mabivu ambazo bado ni mbichi na zimetundikwa pamoja na mashina yao, inaonekaana zikiwa zimeandaliwa kwa ajili ya kuuza au kusafirishwa sokoni. Mazingira yanaonyesha shuguli ya kilimo au biashara ya ndizi.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya mashine ya Milk ATM kwenye duka la Destiny Dairies linalouza maziwa yaliyopashwa moto. Watu hao wanaonekana wakihudumiwa au wakisubiri huduma ya kujaza maziwa. Mizinga ya kuhifadhia maziwa imewekwa kando ya duka.

Mzabibu wa mgomba wenye kishada cha ndizi mbichi za kijani. Majani yake ni makubwa na ya kijani kibichi, ishara ya mmea wenye afya na unaokua vizuri.

Mashina ya migomba yenye mikungu mikubwa ya ndizi zilizokomaa. Mazao haya yamekua katika shamba la ndizi lililojaa mwangaza. Na mazingira yanaonekana kuwa safi na yenye rutuba.

Mimea huu ni wamigomba katika eneo la milimani. Baadhi ya majani ya migomba ya majani yamekauka au kuoza. Huenda kutokana na ugonjwa au uhali mbaya ya hewa. Mazingira yamezungukwa na miti mingine ya kijani kimbichi.

Wanaume wanahamisha maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma hadi kwenye lori la kampuni ya Mount Kenya Milk lori hilo ni la kusafirisha maziwa na lina tangi la chuma linalohifadhi maziwa kwa ajili ya kusafirisha maziwa kwa uwanda wa usindikaji. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika katika kituo cha ukusanyaji maziwa wa vijijini.

Mtaalamu wa maabara amevaa koti jeupe na kofia ya usafi anaonekana akifnya uchunguzi wa maziwa, anadondosha kemikali kwenye kikombe cha maabara chenye maziwa, huenda kwa ajili ya kupima ubora, usalama au viwango vya bakteria kwenye maziwa. Mazingira yanaonyesha shughuli za ukaguzi au utafiti wa chakula.

Vijana hawa wanafunzwa na mkulima jinsi ya kupanda migomba katika shamba lenye udongo mwekundu. Ikiwa ni juhudi za kilimo au upandaji mti kwa ajili ya chakula na mazingira bora.

Haya ni maziwa yanayochemka ndani ya sufuria, huku mwiko ukiinua sehemu ya juu ya maziwa ambayo imeganda. Hii ni hatua ya kawaida katika maandalizi ya maziwa nyumbani.

Kundi la watu wamekusanyika karibu na rundo kubwa la nyasi zilizokatwa ambazo uhifadhiwa kwa ajili ya malisho ya mifugo. Mtu mmoja yuko juu ya rundo hilo akitumia kifaa labda kwa kusambaza au kupakia. Nyasi zimewekwa kwa uangalifu juu ya turubai la plastiki kuzuia unyevu na kuharibika.

Mtaalamu wa maabara aliyevaa koti jeupe anafanya uchunguzi wa sampuli za maziwa, anaonekana akitumia vifaa vya maabara kuchunguza ubora wa maziwa katika mazingira ya usafi. Ikiwa ni sehemu ya udhibuti wa ubora katika sekta ya maziwa.

Ng'ombe anayekamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Mashine hiyo imeinganishwa kwenye matiti ya ng'ombe ikikusanya maziwa ya kwa njia ya kiatumatiki katika mazingira ya shamba ya kisasa ya mifugo.

Mzinga mkubwa wa ndizi mbichi zilizokomaa ukiwa umeninginia kwenye mti wa mgomba, shamba hilo lina mimea mingine ya migomba na ardhi inaonekana kuwa kavu. Hii ni hatua ya ukuaji kabla ya kuvuna ndizi kwa matumizi au soko.

wanawake wamevalia mavazi ya usafi wakihusika katika kuchakata maziwa mmoja anatumia kijiko cha plastiki kumimina maziwa ndani ya kifungashio kwa kutumia mfuniko cha kijani nyuma yao kuna watu wengine wakifuatilia mchakato huo hii ni sehemu ya shughuli za usindikaji wa maziwa katika kiwanda au kituo cha ushiriki wa maziwa

Ng'ombe wa maziwa anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua maziwa. Ng'ombe amefungwa salama na maziwa yanaingia kwenye chombo cha chuma kupita mirija ya mashine . Mazingira ni safi na ya kisasa.

Hiki ni kidole cha mtu kikishikilia ndizi mbichi iliyokatwa ikionyesha dalili za kuoza au kuharibika upande mmoja. Hali hii huweza kusababishwa na magonjwa ya ndizi au kuhifadhiwa vibaya.

Mkulima huyu yuko shambani kati ya mimea ya migomba akifanyia kazi kifaa cha kisasa cha teknolojia ya kilimo, kinachoweza kuwa cha kupima unyevu wa udongo, hali ya hewa au kuwatibu umwagiliaji.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara na kofia ya usafi anamwaga maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kwenye kifaa cha kuchuja maziwa kilichofunikwa kwa kitambaa safi, ndani ya chumba safi cha usindikaji. Hii ni sehemu ya mchakato wa usindikaji wa maziwa.

Shamba la mahindi yameadhirika na ukame. Mimea imekauka, majani ya kahawia na yameanguka ishara ya uhaba wa maji au magonjwa ya mimea.

Mama mchuuzi sokoni anauza ndizi nyingi zilizo iva. Amevaa shati nyekundu na kitambaa kichwani, na anahudumia wateja katika kibanda chake kilichojaa ndizi za rangi ya manjano. Nyuma yake kuna wachuuzi wengine na mabanda ya soko.

Sufuria ya maziwa yaliyochemshwa na kugandishwa yakiwa yanatengenezwa kuwa jibini au mtindi. Unaeza kuona mgando wa maziwa na majimaji ya jano yakiwa yametenganika huku kijiko cha mbao kikitumika kuchanganya. Hii ni hatua ya usindikaji wa maziwa.

Huu ni mkoba wa ndizi uliokomaa, ukiwa na ndizi nyingi za rangi ya njano, ishara kwamba ndizi hizo ni tayari kukula au kuuza sokoni.

Mzabibu wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zikiwa bado shambani zinaning'inia kwenye mmea wa mgomba. Hizi ndizi bado hazijakomaa na zinahitaji munda zaidi kuiva.

Mtu huyu aliyevaa mavazi ya kujikinga akimnyunyizia dawa ngombe kwa kutumia pampu ya mgongoni ili kumlinda dhidi ya wadudu na magonjwa ambayo yanasababishwa na wadudu mbalimbali.

Shamba hili ni la migomba lenye afya iliyopandwa kwa mpangilio mzuri majani yake ni ya kijani kiwiji yakionyesha kuwa mimea hiyo inastawi vizuri katika mazingira ya jua na unyevunyevu.

Mwanamume anashika au kurekebisha kifaa cha teknolojia ya shambani kati ya mimea ya migomba. Shamba linaonekana kuwa limelimwa vizuri, na lina udongo mwekundu. Kifaa hicho huenda kinatumika kwa ufuatiliaji wa hali ya hewa au ukuaji wa mazao.

Hapa ni ng'ombe anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamulia maziwa, ambako maziwa yanakusanywa moja kwa moja kwenye chombo cha chuma . Hii ni njia ya kisasa inayotumika katika mashamba ya maziwa, kuongeza ufanisi na usafi.

kijana anamkamua ng'ombe wa maziwa kwenye mazingira ya kijijini anaweka maziwa kwenye ndoo ya rangi buluu huku ng'ombe akiwa ametullia chini ya mti

Shamba la migomba limepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye udongo mwekundu. Shimo kubwa limechimbwa kuzunguka kila mgomba, huenda kwa ajili ya kuhifadhi unyevu au kuweka mbolea. Mazingira yanaonyesha kilimo bora cha ndizi kinachoendeshwa kwa mbinu za kisasa au za kienyeji zilizioimarishwa.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zilizokatwa kutoka shambani na kupangwa chini ya mti. Ndizi hizo ni za kijani na zinaonekana kuwa katika hali nzuri, tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni. Mazingira ni ya kijani kibichi yakionyesha eneo la kilimo.

Haya ni miche ya migomba iliyopandwa kwenye mifuko ya plastiki tayari kwa kuhamishwa shambani. Hii ni hatua ya awali katika kilimo cha ndizi kwa kutumia miche bora.

Mtu aliyevalia kofia ya pikipiki anamimina maziwa kwenye chombo kikubwa ndani ya gari la mizigo ndogo. Vyombo vingine vya kuhifadhia maziwa vinaonekana nyuma vikionyesha shughuli ya ukusanyaji au usafirishaji wa maziwa kutoka shambani.

Haya ni makungu makubwa ya ndizi mbichi zilizovunwa na kupangwa kwa wingi. Ndizi hizi zinzonekana kuwa katika hali mzuri tayari kuuzwa au kusafirishwa sokoni.

Ngombe hawa wa maziwa wako kwenye banda maalum wakila nyasi zilizowekwa mbele yao. Mifuko ya chakula cha mifugo imewekwa karibu ikionyesha kuwa wanapatiwa lishe bora kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa maziwa. Mazingira ni safi na ya kisasa yakionyesha ufugaji wa kitaalamu.

Wafanyikazi wawili waliovaa mavazi ya usafi na barakoa wakihusika usidikiaji wa maziwa. Mmoja anashikilia chombo kikubwa cha chuma na kumimina maziwa kwenye mashini ya kusidika huku mwingine akisimamia kwa karibu. Hii inaonyesha hatua ya kuhakikisha usalama na ubora wa maziwa.

Hili ni shamba la migomba lenye majani mabichi likiwa limestawi vizuri kwenye udongo mwekundu, mandhari hii inaonyesha eneo la kilimo cha ndizi na mazingira yanaonekana kuwa ya mvua ya wastani au maeneo ya nyanda za juu.

Hii ni shamba la migomba yenye mikunga mikubwa ya ndizi ambazo bado ni mbichi na za kijani. Mazao yanaonekana kuwa katika hali nzuri ishara ya kilimo bora na chenye tija.

Mkulima huyu yuko shambani akivuna ndizi kutoka kwenye miti wa mgomba. Anaonekana mwenye furaha na ndizi hizo zimekomaa vizuri ishara ya kilimo na mafanikio.

Wakulima hawa wanakagua mgomba wa ndizi uliokomaa, wakionekana kufurahia mavuno. Tukio hili linafanyika kwenye shamba la mafunzo, likiwa limewezeshwa na KCB foundation na hadi Kenya trust kama sehemu ya juhudi za kuinua kilimo bora vijijini.

Shamba la migomba lenye minazi mizito ya ndizi mbichi, mtu amevalia nguo nyekundu na kofia amesimama katikati ya shamba hilo anaangalia migomba kwa makini, mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi ishara ya kilimo yenye mafanikio.

Mikono ya watu wanatumia vijiko vya kienyeji kuchanganya maziwa au uji ndani ya bakuli kubwa la chuma ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya chakula cha jadi.

Hapa ni shambani ambapo migomba ukiwa na shada za ndizi changa zilizofunikwa kwa mifuko ya plastiki ya buluu kwa ajili ya kuzuia wadudu na kuharakisha ukuaji wa ndizi shambani.

Ndiz nyingi zimepangwa kwenye kona ya chumba juu ya sakafu ya vigae. Baadhi ya ndizi zimewekwa ndani ya kreti ya palstiki na nyingine zimepangwa kwa mafungu sakafuni. Hii huenda ikawa sehemu ya kuhifadhi mazao baada ya kuvunwa.

shama la migomba iliyopandwa kwa mistari nadhifu. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu na mmea una afya nzuri ishara ya kilomo bora cha ndizi kijijini.

Huu ni mgomba wa ndizi mbichi. Ndizi hizi bado hazijakomaa na zinaning'inia kutoka kwenye shina la mgomba, zikikua vizuri kwenye mazingira ya kijani ya kilimo.

Kijana huyu yuko katika banda la kisasa akimkamua ng'ombe kwa mikono. Amevaa buti la plastiki, kofia na shati ya mikono mirefu huku ndoo ya chuma ikiwa chini ya ng'ombe ikikusanya maziwa. Ngombe huyu amefungwa kwa mnyonyoro kwa ajili ya usalama wakati wa kukamuliwa. Hii ni shughuli ya kawaida katika ufugaji wa maziwa.

Mkulima huyu yuko shambani amevaa kofia na shati la mikono mirefu. Akiinua kwa furaha mahindi iliyotolewa maganda ishara ya mavuno mazuri ya mahindi. Mazao yanaonekana kuwa katika hali nzuri.

Mkono wa mtu huyu umeshika ndizi mbichi iliyomenywa tayari kwa kupikwa au kukaangwa. Ndizi hizo hutumika kama chakula kikuu katika baadhi ya maeneo mbalimbali.

Mwanamke huyu anakamua ng'ombe kwenye eneo la kijani kibichi. Anacheka kwa furaha huku akiwa amevaa shuka ya rangi ya buluu na kijani, na anatumia chupa ya maziwa kukusanya maziwa safi kutoka kwa ng'ombe. Mazingira yanaonyesha shamba la malisho.

Mfanyi biashara anauza ndizi nyingi kwenye kibanda cha soko. Ndizi zimepangwa kwa mafungu na zinaonekana kua tayari kwa ajili ya kuuza au kusambazwa. Mazingira yanaonesha ni eneo la biashara ya matunda.

Ng'ombe kadhaa wamelala na wengine wamesimama ndani ya banda la kisasa. Ng'ombe hao wamefungwa kwa minyororo na wanaonekana wakipumzikqa au kula majani ya kijani yaliyowekwa pembeni. Banda lina mazingira ya shambani na linaonyesha shughuli za ufugaji wa maziwa.

Shamba la migomba limepandwa kwa mpangilio mzuri. Kila mti umewekewa plastiki juu ya udongo kwa ajili ya kuhufadhi unyevu na kuzuia magugu. Huku mfumo wa umwagiliaji matone ukionekana ukitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mmea.

Shaaba la kijijini lenye mimea mbalimbali ikiwemo migomba, miwa na mazao mengine ya kijani kimbichi. Anga ni la bluu lenye mawingu meupe na mazingira yanaonekana kuwa na rutuba na utulivu wa asili.

Ngombe wa maziwa wakila majani ndani ya banda la kisasa la mifugo, mkulima aliyevaa koti la buluu na buti mweupe anawaangalia kwa karibu akihakikisha wanapata chakula cha kutosha. Mazingira ni safi na ya mpangilio mzuri.

Hiki ni mashine ya kiwanda kinachofanya maziwa kuwa unga, Maziwa hayo yamekaushwa na yanatoka kwenye mashine kama unga mweupe unaoangukia kwenye mkanda na kusafirisha bidhaa kwa hatua inayofuata ya ufungaji.

Ng'ombe wa maziwa anakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ya kukamua. Mashine hiyo imeunganishwa kwenye matiti ya ng'ombe na maziwa yanaingia kwenye chombo maalum. Hii ni teknolojia inayotumika kuongeza ufanisi katika uzalishaji wa maziwa.

Bakuli la glasi limejaa maziwa ya mgando au mtindi. Unaonekana wenye mvuto wa asili na umetengenezwa kwa njia ya kuchachua maziwa. Kawaida hutumika kama kinywaji chenye afya aua chakula cha kitamanduni.

Ng'ombe huyu ameathirika vibaya na ugonjwa wa ngozi unaonjulikana kama lumpy skin disease . Ngozi ya ng'ombe huyu imejaa uvimbi na vidonda, hali inayoashiria maambukizi makali yanayohitaji matibabu ya haraka kutoka kwa daktari wa mifugo.

Shamba lenye mimea mingi ya migomba inayokuwa katika mazingira ya kijani kibichi. Mandhari inaonekana ya asili na yenya rutuba, ikionyesha eneo lenye mvua ya kutosha na mazingira bora ya kilimo.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kijani anakamua ng'ombe ndani ya banda. Anaweka maziwa kwenye ndoo nyeupe huku ng'ombe wengine wakiwa wamefungwa karibu. Hii ni shughuli ya kawaida ya ufugaji wa maziwa.

Wanaume wawili wako katika kiwanda cha maziwa wakimwaga maziwa kutoka kwenye vyungo vikubwa hadi kwenye chombo cha kuchakata. Nyuma yao kuna mitungi mikubwa ya kuhifadhi maziwa na watu wengine wanaonekana wakisubiri huduma. Hii inaonyesha usundikaji wa maziwa katika kiwanda.

Wanaume wawili wanahusika katika shughuli ya kukusanya maziwa vijijini. Mmoja amevaa kofia ya usalama na mwingine anamimina maziwa kwenye chupa kubwa juu ya pikipiki iliyo na mkitungi ya maziwa. Mazingira yanaonyesha kijiji chenye miti mingi na barabara ya udongo.

Mandizi hizi ni mbichi na bado ziko shambani. Ndizi hizi bado hazijakomaa na zinatuzwa vizuri katika mazingira ya kijani kibichi tayari kwa kuvunwa na kutumiwa kwa chakula au biashara.

Watu wanatandaza mahindi yaliyovunwa kwenye kitambaa kikubwa ardhini kwa ajili ya kukausha chini ya jua. Wengine wamekaa pembeni huku wengine wakihusika katika shughuli ya kuyasambaza. Hii ni sehemu ya mchakato wa baada ya mavuno katika kilimo cha mahindi.

Mikungu mingi ya ndizi mbichi zilizopangwa sokoni zikiwa tayari kwa kuuza. Ndizi hizo ni za kijani kibichi na zimewekwa kwa wingi zikionyesha shughuli za kilimo na biashara ya ndizi katika eneo hilo.

Mzinga mkubwa wa ndizi mbichi ukiwa umeninginia kwenye mti wa mgomba shambani. Mazingira yanaonyesha mashamba ya migomba mingine pia na ardhi imefunikwa na majani yaliyokauka.

Ng'ombe hawa wawili wamelala chini kwenye udongo kwa hali isiyo ya kawaida, ambayo huenda inaashiria kuwa ni wagonjwa au wamekufa, hali hii inaweza kuwa matokeo ya ugonjwa ya mifugo au sumu.